Mwalimu yupo mbele ya darasa anaeleza kwa msisitizo huku akitumia ubao kuandika hoja kuu. Wanafunzi wamekaa kwa umakini, baadhi yao wanatizama kompyuta ya mpakato wakichukua madokezo, wengine wanaandika kwenye madaftari kwa mikono. Macho yao yote yameelekezwa kwa mwalimu darasa likiwa kimya isipokuwa sauti ya mwasilishaji na mhuni wa vibonyi vya kibodi. Ni mazingira ya umakini na hamasa ya kujifunza.

Mwalimu amesimama karibu na mashine akielekeza kwa mikono yake na kufundisha kwa sauti ya utulivu, namna ya kuwasha na kutumia mashine. Huku wanafunzi, wakimsikiliza kwa makini na shauku ya kutaka kujua, na kujifunza kwa vitendo.